Vibandiko vidogo vya rangi nyeupe ambavyo vimeandikwa kwa maneno ya kiingereza vikitumika kutoa elimu za siku za wiki kwa wanafunzi wa shule ya msingi zikiwa na siku kama vile jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa, jumamosi. Vikiwa kwenye mtiririko huo.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi aliyejifunga ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa kuandika katika ubao mweusi akitumia chaki za rangi nyeupe.

Kitabu ambacho kinatumika katika shule za sekondari, kufundishia somo la kemia kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha inayomuonyesha mwalimu aliyevaa koti refu akifanya uchunguzi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali.

Mazingira ya shule ya sekondari yaliyo na jengo refu la madarasa, yenye madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo, nje kukiwa na sehemu za kukalia ili kufanya majadiliano mbalimbali.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani, wakiwa ndani ya chumba cha darasa la shule ya sekondari, wakifunga mitihani vizuri katika bahasha za rangi ya kijani, ili kupelekwa kusahihishwa.

Mazingira ya shule ya sekondari yenye majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchona, na paa la rangi ya kijani kukiwa na uzio wa wavu, ambao umeanikwa sare au nguo za wanafunzi.

Mazingira mazuri ya darasa la shule ya Sekondari, kukiwa na meza zilizo na kompyuta mpakato, viti vya kukalia, ubao wa rangi nyeupe na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo ambavyo huingiza mwanga wa kutosha katika darasa hilo.

Mwalimu aliyevaa suti, akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula ambao unapatikana kwa mwili wa binadamu.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, akitumia projekta kukuza maandishi ambayo huonekana katika kompyuta ya mpakato.

Mkufunzi wa chuo akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na kompyuta mpakato simu janja na madaftari, chupa za maji na kalamu wanazotumia kuandika kile walichofundishwa.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa chuo wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, ambao wameketi katika viti mezani kukiwa na kompyuta, madaftari ya kuandika na chupa za maji ya kunywa.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wa chuo. Wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakimsikiliza mkufunzi wao Kwa makini, na kuandikwa kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanavyuo walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa barakoa. Kila mmoja akimsikiliza kwa makini na kuandika kile anachofundishwa katika karatasi au daftari, akitumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, wakifanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, kupima umeme pamoja na kusafisha vifaa hivyo vya kielektroniki.

Mafunzo ya ufundi ya upakaji wa rangi yakiwa yanatolewa kwa wanafunzi waliovaa vifaa maalumu mdomoni na puani vinavyowakinga wakiwa wanapulizia meza ndogo wakiziba sehemu ndogo ambazo hazihitaji kupata rangi hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo, ya utengenezaji wa vitu mbalimbali kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na; meza, viti, vitanda na vitu vingi.